Shamba hili linapendeza sana likiwa na aina ya mimea mingi, mwanamke mmoja au mkulima ameketi kwenye shamba lake akiwa amefurahishwa sana, aina hii ya mimea ni aina ya matunda pamoja na mboga pamoja na mahindi.

Ng'ombe hawa wako kwenye zizini. Wanaendelea kusimama na kukamwa kwa kutumia mashine ili maziwa kupatwa. Ng'ombe hawa wako na rangi nyeupe na nyekundu.

Mimea hii inapendeza sana ikiwa imepaliliwa na kuekewa mbolea safi, mimea iko na rangi ya kijani kibichi, hii ni aina ya matunda, ndizi.

Wakulima wawili wanaendelea kukama maziwa kutoka kwa ng'ombe wao, wakitumia mikono miwili pamoja na pakiti zikiwa zimejaa maziwa. Wanunuzi wako kando yao wakiwa wanangojea ili waweze kupata maziwa. Ng'ombe mwenyewe wametulia tuli tuli.

Mkulima mmoja anashusha ndizi kutoka kwa gari la mizigo, mama akiendelea kuzipanga jinsi zinavyostahili.

Shamba hili linapendeza sana kwa kuwa liko na mmea ambao ni ndizi na mmea mingine ambayo ikona kijani kibichi. Ndizi hili ni refu sana, liko na faida mingi. Linaweza kuivishwa ili watu wakale au kuuzwa.

Mkulima huyu anaendelea kufanya kazi ya kuchemsha maziwa yake Ili akaweze kunywa. Ako na kijiko ambayo anaendelea kuichemshia pamoja na sufuria juu ya gesi.

Wakulima wawili wakiwa wameshirikiana pamoja, kuweka maziwa kwenye chumba chake, ili kuchemka waweze kupata afya njema wakati watu wanakunywa maziwa. Chumbani chao kinapendeza vizuri sana.

Wakulima wawili wamo kwenye chumba cha ng'ombe wanafanya usafi na ng'ombe zao zikiwa zimetulia ili ziweze kusaidika na afya bora.

Shamba hili linapendeza vizuri sana likiwa na mimea ambao ni ndizi, ndizi lenyewe limeiva, lingine likiwa limekomaa sana. Inastahili litoe ili lipelekwe soko, watu wakauze, ingine wakila chakula wapate afya njema.

Ndizi hizi zinzpendeza sana zimevunwa kutoka shamba la mkulima mmoja ili aweze kuuza kupata pesa kuwasaidia watoto kusoma pamoja na vyakula nyumbani.

Katika mazingira haya kuna ndizi tatu ambazo zimechunwa kutoka shambani ili zikaweze kuuzwa watu wapate pesa na vyakula pia. Ndizi hizi kuna ingine anbazo zimeiva ambazo watu wanaweza kula ili wakapate nguvu wakiendelea kuuza zingine.

Shamba hili limepandwa mimea ambayo ni ndizi. Inaweza kusaidia mkulima apate pesa. Kando yake, kuna nyumba ambayo imejengwa vizuri, watu wakiendelea kuishi. Chakula cha ng'ombe kiko chini tayari.

Mkulima mmoja amekama maziwa yake; anaendelea kuyapanga ili aweze kuondoka na kuyauza akitumia tuktuk kwa njia ya urahisi.

Ngombe hawa wako ndani ya uchafu ambayo wanatafuta vyakula ili waweze kupata wakale, ngombe hawa mmoja ni mwekundu mwingine mweusi, wawili ni weupe.

Mwanamke mmoja pamoja na mwanaume, wako kwenye chumba kimoja. Wakiendelea kushughlikia biashara ya maziwa. Mwanaume anaendelea kumwaga maziwa, kwenye sufuria ambayo inawekwa iende kuchemsha.

Mkulima mkubwa ako ndani ya ofisi pamoja na wakulima wenzake akiwapea mawaidha jinsi ya kutunza mimea pamoja na wanyama.

Mkulima anakama ng'ombe yake vizuri akitumia mikono miwili. Ng'ombe yenyewe inapendeza na imetulia vizuri sana .

Mkulima mmoja anaendelea kumwaga maziwa kwenye sufuria mkubwa akiwa ameichunga Ili kuhakikisha ya kwamba maziwa yamewekwa yakiwa safi kabisa.

Shamba hili linapendeza sana. Liko na aina ya mimea mingi. Kuna ndizi, kuna mahindi, na vingine vingi ambavyo vinastahili kupaliliwa na kung'ookea mbolea ili mimea ikue kwa haraka kuweka matunda kama vile ndizi.

Mkulima mmoja akiwa amevuna ndizi zake mingi akiwa amesimama vizuri. Anataka aziweke ili aweze kuuza apate pesa imsaidie maishani wengine wakienda kukula.

Wanabiashara wamekusanyika hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Ndizi zimewekwa hapa chini ili watu wauze wakapate pesa ziwasaidie na kulisha watoto wao pamoja na kuwafanyia shughuli nyingine.

Mkulima moja amekama maziwa na kuleta ameanza kuchunga hili tusipate ugonjwa.

Ndizi zimevunwa kwa ajili ya kuivishwa ili watu wapate kula na kuuza kupata pesa ya kuwasaidia kufunza watoto na kujielimisha.

Ngombe wawili wamesimama wanapendeza sana mashine zinatumika kukama maziwa ili kusaidia watuu kuuza kupata pesa .

Mimea hii imempendeza vizuri sana. Ni ya aina ya mimea wa ndizi pamoja na miti mingine. Iko na rangi ya jani ikiwa na rangi nyingine ambayo imekauka kutoka chini.

Mimea hii inapendeza sana. Iko na rangi ya kijani kibichi. Inastahili kupaliliwa na kuwekewa mbolea, ili itoe matunda watu wakale. Mmea hii ni aina ya ndizi.

Mkulima mmoja, yumo kwenye chumba chake, amemleta maziwa amekama. Anamwaga ndani ya sufuria kubwa iliyo jaa maziwa, akiendelea kuchunga hii maziwa ili kupata uchafu na kutupa.

Shamba hili limepandwa mimea ambao ni ndizi, limefurahisha saana kwa sababu ndizi likiuzwa linapata pesa au watu wanakula chakula vizuuri .likona kijani kibichi ambayo imeweza kusaidia wengi wetu.

Mkulima mmoja, ametembelea shamba lake, akiwa amepata ndizi lake limeiva likaivika. Mkulima ameangalia kwa utaratibu , anataka kuchuna ndizi ili apeleke sokoni apate pesa.

Mkulima huyu amesimama kwenye chumba chake cha kushughulikia madawa ambayo anaweza saidia ng'ombe au mifugo wetu. Mkulima huyu amevaa barakoa ili kuzuia magonjwa mbali mbali pamoja na kinga za uchafu, asiguze dawa zikamuweze zika muafect

Mkulima mmoja anakama ng'ombe kwa kutumia mikono miwili ng'ombe mwenyewe amesimama ametulia na anapendeza zaidi.

Wanyama hawa watatu wako kwenye shamba moja ambao linapendeza sana likiwa na aina ya mimea yenye kijani kibichi, ng'ombe hawa wamelala wakiwa wametulia wakingoja mkulima akuje waamshwe.

Ngombe huyu amejengewa kibanda chake kizuri ambacho kiko na maji, ngombe anakunywa maji, mitungi jerikeni zikiwa zimewekwa mbili moja nyeupe ingine ya samawati.

Mkulima ako sokoni. Anaendelea kupanga ndizi, ili aweze akapata kuuza. Ndizi nazo zimeiva na kupendeza sana.

Mimea hii haina afya nzuri shambani kwasababu ina ugonjwa inastahili ifanyiwe dawa ili iweze kupata matibabu bora na kuwa na afya njema.

Wakulima hawa wamevuna vyakula vyao. Wanaendelea kuzianikwa kwa sababu ya kukauka ili waweze kuuza na kusiaga, weza kula wapate afya bora zaidi.

Mkulima mmoja akiwa shamba lake ambalo shamba linapendeza Sana na mavuno mazuri ,akiwa amefunika ndizi ili liweze kuiva Kwa ufasaha na urahisi. Amefunua ndizi lake ili aweze kuvunwa lipeleke sokoni.

Mkulima mmoja, yumo kwenye chumba chake. Anaendelea na ukaguaji wa maziwa yake, ili asisababishe ugonjwa katika miili ya watu. Ni mtu mzuri.

Ndizi hizi tatu ni nzuri sana. Zimevunwa kutoka shambani zikiwa zimekomaa, zinapendeza sana. Zingine zimeiva sasa zinastahili kuuzwa ili watu wapate pesa.

Ngombe mmoja akiwa amesimama ametulia, ngombe ako na ugonjwa ambayo inaweza kusimamisha kutoa maziwa. Mkulima mmoja ako na dawa anamwekelea chini ya ngombe ili aweze anapata uponyaji.

Ng'ombe hawa wako kwenye zizini, wengine wamelala, mwingine akiwa amesimama. Wamelala wakiwa wametulia tuli tuli kama maji mtungini.

Shamba hili linapendeza Sana likiwa na mimea ambayo inaitwa ndizi, iko na rangi ya kijani kibichi. Mkulima anaweza kupokea mbolea ili ndizi likiwa liweke matunda safi.

Mkulima mmoja akiwa kwenye shamba lake ambalo linapendeza sana. Mmea huu ni ndizi. Mkulima ameshikilia ndizi lake akiendelea kuchuna Ili aweze kuuza pate pesa imsaidie maishani.

Mkulima anakama ng'ombe akiwa anatumia mikono yake miwili na ng'ombe mwenyewe ametulia tuli tuli, akiwa amependeza zaidi.

Kina mama wamekusanyika hapa ili wapate chakula cha mchana au chamcha. Wamekuja na masahani ambayo yamewekwa vyakula ili waweze kujisaidia kimwili.

Ndizi hizi ziliivishwa zikaiva sana hadi zikapasuka sasa zinapendeza na kuvutia zaidi.

Mkulima mmoja akiwa kwenye chumba cha ngombe anaendelea kuosha ngombe wake iko aweze kuwa safi na kupata afya bora zaidi.

Wakulima watatu, wako kwenye chumba, chao, mmoja ameketi, wawili wana, kagua, maziwa, ili waweze kupata upuni.

Shamba hili linapendeza sana likiwa limepaliliwa pamoja na mmea ambao unaitwa ni ndizi, chini yake wamepanda mimea midogo ambayo haijaonekana vizuri iko na kijani kibichi ambacho kinapendeza.

Mkulima mmoja, akiwa amebeba ndizi. Ndizi hili limeiva kutoka juu na kutoka chini, katikati ni mbichi. Linapendeza sana, lastahili kuivishwa lote, ili liweze kuuzwa na kupata pesa iwasaidie kimaisha.

Mimea hii inapendeza vizuri sana iko kwenye vijikaratasi ambavyo bado havijapelekwa kwenye shamba ili waweze kuweka zianze kumea. Ni aina za ndizi .

Katika mazingira haya tuko na maziwa mala pamoja na sufuria mbili zikiwa zimeekelewa maziwa pamoja na kichungi. Kichungi kimewekelewa juu ya sufuria ili kuchunga maziwa, kutoa uchafu na kwa usafi.

Shamba hili linapendeza sana likiwa na mimea ambayo inametameta. Likiwa limewekelewa mbolea ambayo inaweza kusaidia mimea kukua kwa haraka sana.

Mkulima anakama ngombe Kwa kutumia mikono miwili ,ngombe mwenyewe ametulia tuli tuli.

Mimea ambayo imepandwa huku ni aina ya ndizi, iko katika shamba moja ambayo ni mingi zaidi mno inastahili usafi kupaliliwa ili iweze kua kwa haraka na ufasaha.

Wakulima hawa, wamefurahishwa sana kwa sababu, wamevuna ndizi mingi. Mmoja, anaendelea kuzitoa moja kwa moja, ili aweze kuuza kwa urahisi na ufasaha ukamilifu.

Ndizi nzuri zikiwa zimeiva katika shamba moja la mkulima. Zinapendeza sana, zingine zikiwa ni mbichi. Zinastahili kuvunwa, ili ziweze kupelekwa soko na kuuzwa watu wapate pesa.

Ng'ombe hawa wanapendeza sana. Wamefurahisha kwa sababu wanakula chakula. Mmoja wao amesimama akiangalia kando ili aweze kupata maji akanywe. Ng'ombe hawa wako na rangi nyeupe na nyeusi kwa mwili wao.

Wakulima wapo wengi wameleta maziwa kwa kituo ili waweze kupata pesa ya kuwasaidia kimaisha.

Ng'ombe wengi wako kwenye zizini wakiwa pamoja na ndama. Wao wanapendeza na kufurahisha sana kwa sababu ni wazuri, madoadoa meupe na meusi.

Ndama wawili wakiwa wamelala kwenye ukumbi mmoja. Wanaonekana vizuri sana wako na madodoa mazuri. Wamelala wakiwa wametulia tuli.

Ndizi hili zinapendeza sana. inavutia kwa sababu limefika mwisho wa kuvunwa ili watu waweze kupata pesa. Wengine wachonge, wakaivishe, wakale na kushiba kwa.

Wakulima wawili pamoja na ng'ombe wao wako kwenye zizini wakiendelea kushughulikia jinsi ya kupata maziwa. Mashine wanatumika kukama ng'ombe hawa kwa sababu wana.

Wakulima watatu wako kwenye shamba, wamefuna ndizi, wanaendelea kujadiliana, mambo na bei, jinsi watakavyouza, iwasaidie.

Mkulima mmoja, amepanda juu ya ndizi, akiwa anataka kutoka ndizi lililoiva, ili aweze kupata kula na kutoa ingine aivishe.

Ng'ombe hawa wakiwa zizini wanaendelea kusimamama ili waweze kutolea maziwa. Mashine ambayo imetulia hapa inaendelea kukama maziwa kwa sababu ng'ombe wenyewe wako na shida.

Maziwa mala yanapendeza sana yakiwa na kichungi yakiekelewa kijiko kimoja ili mtu aweze kutumika kula na kuweka maziwa yawe safi.

Mkulima mmoja amesimama vizuri sana akiwa amenyenyekea, ndizi zenyewe zinapendeza zaidi saidi kwa sababu zimefunwa kutoka shambani ili watu waweze kupata vyakula bora.

Mkulima huyu, ako na furaha tele tele kwa sababu ame, vuna ndizi yake ikiwa imekomaa vizuri, anataka kupeleka soko, ili apate pesa, ya kumsaidia na kufunza watoto wake.

Shamba hili linapendeza sana kwa sababu liko na chakula vizuri sana ambao inaweza kusaidia watu Kula na kushiba vizuri au kuuza kupata pesa Ili iweze kuwasaidia maishani. Ni aina ya mmea moja ambao unaitwa ndizi.

Shamba hili limepandwa mimea ambayo inaweza kusaidia mkulima wakati imekua. Mmea huu unaitwa ndizi. Mkulima amesimama akiwa anaendelea kufanya utafiti.

Mkulima mmoja akiwa anachonga ndizi ili watu wapate kula, ingine ikiwa imeiva, wanendelea kushugulikia vyakula pamoja na wengine ili watu waweze kula vyakula.

Shamba hili linapendeza sana kwa vile limepandwa mimiea ambayo inaweza kusaidia, mkulima mwenzetu, wakati anapouza ,ili apate pesa. Ndizi hili linaweza kusaidia mkulima mwenzetu akiivisha ,ili watu wakule kwa urahisi. Kutoka chini, ndizi hili limeliwa, ni kutoka juu halijaliwa.

Shamba hili linapendeza sana likiwa limepandwa mimea ambayo ni ndizi. Bado hijaweka matunda. Iko tayari na imewekwa mbolea safi ili kusaidia kuwa kwa haraka.

Wakulima wako kwenye chumba ambacho wanaendelea kufanya biashara ya maziwa. Wawili wakipima maziwa, wameweka barakoa Ili waweze kuzuia magonjwa mbalimbali zaidi.

Soko hili linapendeza sana likona aina ya matunda ambao yameiva na mengine hayajaiva , ndizi hii ambayo imeiva inapendeza inasaidia watu wakati wanakula kwa kushiba kwa haraka.

Akina mama wanaendelea na biashara yao ya maziwa ili waweze kupata pesa ya kuwasaidia maishani. Mama mmoja akiwa amesimama na mtoto na mwingine kusimama kuangalia jinsi wamama wanavyoendelea na biashara yao.

Ndizi hizi zimependeza vizuri sana, wakulima wamekusanyika na wanabiashara kwa kuchangia ndizi wengine wakinunua kupeleka Nairobi wengine wakinunua kupelekanmakwao ili waweze kufanya jambo la kuivisha ndizi .

Wakulima wawili wamo kwenye chumba Chao Cha kushughulikia mfugo wao pamoja na ng'ombe zikiendelea kula vyakula mbali mbali. Zinametameta

Wakulima hawa wako kwenye chumba cha kuweka maziwa au kuuza maziwa. Wawili wameweka nguo nyeupe kama theluji wakiendela kuuza maziwa. Wameweka barakoa zao ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Maziwa mala ambayo yamewekwa sahani, yanaonekana kuwa safi kabisa . Maziwa haya wakati mtu ame kula anakuwa na afya njema na nguvu zaidi. Imeekelewa juu ya meza.

Mahindi hii zinapendeza sana. Zimekauka katika shamba la mkulima mmoja. Anastahili azivune ili watu wapate vyakula vya kutosha viwasaidie kimaisha.

Wanawake wawili pamoja na wanaume wamesimama kwenye, maziwa ina uzwa ili waeze kupata, maziwa wakanywe, juu, kuna, ngombe ambaye amechorwa, kwenye kijikaratasi pamoja na pakiti ambayo imewekwa maziwa.

Mkulima mmoja akiwa kwenye uwanja ambao umekauka ambao hakuna maji, ng'ombe wake wanne ambao wamesimama kwenye chumba cha kukula chakula, ng'ombe mmoja ni mweupe wengine ni weusi.

Chumba hili linapendeza liko na vyakula, mahindi yenyewe inapendeza kwa sababu watu wanaendelea kulula chakula na kupata shibe bora zaidi.

Shamba hili linaonekana likiwa na mimea ambayo inaweza saidia wanaume kwa wanawake vizuri sana, shamba hili liko na mimea ambao ni ndizi, ndizi tatu zinaonekana zikiwa zimekomaa zina stahili kuvunwa hili kupelewa soko.

Shamba hili linapendeza vizuri sana. Likiwa na haina ya mimea. Mojawapo ya mimea ni ndizi, mahindi pamoja na mingine mingi. Zinaweza kusaidia mkulima auze apate pesa, imsaidie maisha.

Mimea ambayo inapendeza sana mojawapo ni ndizi. Iko katika kichaka kimoja ambacho kina miti mingi na rangi yao ni kijani, yapendeza Sana.

Mkulima mmoja akiwa kwenye shamba lake anaendelea kufanyia shamba lake usafi ili aweze kupata afya njema zaidi. Ndizi ambalo limeonekana lipo katika shamba likiwa na afya nzuri.

Ng'ombe huyu ni mgonjwa amefungwa kwenye mti akiwa ametulia na kungoja matibabu ili aweze akapate uponyaji.

Mkullima huyu ni mwanamke ambaye anaendelea kufanya kazi yake ya kuchanganya madawa ili akaweze kutibu ng'ombe wake au ng'ombe wa wenzake ameweka kilema ambacho ni jeupe pamoja na koti ambayo ni nyeupe.

Ndizi hizi zimevutia vizuri sana. Zimefunikwa na kijani kibichi ambapo zinataka kuivishwa ili ziweze kuiva ili watu wakale.

Wakulima watatu wakiwa kwenye shamba. Wanaendelea na biashara zao. Mandizi nimeona wamevuna vizuri. Wanataka kufanya biashara ili waweze kupata pato lao.

Ng'ombe hawa wameingizwa kwenye chumba chao cha kuogelea ili waweze kuwa wasafi zaidi. Wakulima wenyewe wamesimama kuangalia upande mmoja, kuhakikisha yakwamba ng'ombe wote wameingia kupata usafi.

Mkulima mmoja amechuchumaa akiwa anakata ng'ombe akitumia mikono Miwili Ng'ombe mwenyewe anapendezwa sana amesimama tiketi.

Mkulima ako ndani ya shamba lake anaendelea kuvuna mahindi akiwa amefurahia na kubeba mahindi juu.

Ndizi hili linapendeza sana. Limevunwa na mkulima kutoka shambani ili aweze kuivisha zingine akiweza kuuza ili apate pesa ya kumsaidia na lishe bora.

Wakulima wengi wamekusanyika hapa Kwa kuwa wanataka kununua ndizi hili, mmoja wao akiwa amebeba mtoto wake mkongoni na mwenyewe anampatia ndizi ili aweze kupata kupeleka na chakula.

Mimea hii inapendeza vizuri sana iko na rangi ya kijani, mmea huu ni ndizi ambao unastahili kupaliliwa na kuekewa mbolea safi ili watu waweze wakale kwa urahisi na raha.

Mkulima anaendelea kushugulikia ng'ombe wake vizuri akiwa anaziwekea vyakula bora na ng'ombe wenyewe wanaendela kula chakula vizuri ili wapate afya bora na kutoa maziwa.

Mkulima akiwa kwenye shamba lake kuangalia ndizi ambazo zimekuwa hili aweze kazivune na kumsaidia.

Tuko kwenye kiwanda, ambapo wakulima wetu wameleta mazao yao, ili waweze kutengeneza, dawa, pamoja na vitu ambavyo ngombe wetu wanaweza kula.

Mkulima mmoja, akiwa ametumika mkono wake kushikilia ndizi ambalo limeiva vizuri sana na kupendeza. Liko, limesimamishwa, linaelekea soko, ili watu wasaidike kupata pesa.

Mkulima mmoja akiendelea kunyunyizia dawa ng'ombe wake wakiwa wamesimama tisti kutulia kwa sababu wanaendelea kuoshwa ili wasije kupata magonjwa mbalimbali. Ng'ombe wenyewe wanafurahisha. Wako na rangi nyeupe na nyekundu.

Mkulima mmoja yumo kwenye chumba lake; akiwa amefunga maziwa pamoja na mitungi yake kuelekea soko, ili kupata kuuza na kuweza kupata pesa ya kumsaidia.

Daktari wa mifugo anamsaidia ng'ombe kwa kumdunga sindano, ili apate, kupata afya bora, ndiposa mkulima apate maziwa ya kuuza na kujisaidia kimaisha.

Mkulima mmoja amepanda juu ya pikipiki akiwa anaendesha pamoja na maziwa na pakiti mbili za chakula ya ng'ombe zikiwa zinajaa vyakula. Gari ziko kwa barabara zinaendelea.

Mkulima mmoja anachonga ndizi kwa kutumia mkono ili watu wakaweze kupata chakula wakale na kusaidika vizuri sana kuwashukuru.

Mkulima mmoja akiwa kwenye maabara akiendelea na maandalizi yake ya kuweka dawa pamoja na vikombe vyake Ili kuchanganya na aweze kupeleka shambani na kupea mimea yake Ili iweze kuwa na afya Bora.

Ndizi hili likona rangi ya kijani kibichi alijakomaa vizuri inapendeza sana inaastahili iwe safi kwasababu imekomaa ili iweze kusaidia wakulima .

Gari la mizingo ambao limebeba vyakula ili watu waweze kusaidika kuuza hao kula. Ndizi hili linapendeza sana. Liko na rangi ya kijani kipichi.

Maziwa mala yamo kwenye sufuria moja ikiwa na mwiko, kuandaa vyakula vizuri ili watu waweze kula na kupata afya njema.

Mkulima mmoja Ako kwenye shamba lake. Shamba hili linaonekana vizuri sana liko na mapalilio ambayo yanaweza kusaidia mimea kuwa haraka. Ndizi hili limekua. Mkulima anataka kulivuna au aweze kuuza au kuchongea watoto wakaweze kula.

Ngombe zimo ndani ya zizini zinakula chakula ,zimependeza ngombe nzuri sana zimewekwa vyakula zinaendelea .

Mkulima mmoja amevuna vyakula vyake ambavyo ni mahindi. Anaendelea kudondoa mahindi moja kwa moja ili zikauke apeleke kisiagi aweze kupata kula ili asaidike na afya njema.

Mkulima mmoja akiwa kwenye chumba cha ngombe au zizini, anaendelea kuosha ngombe yake na kuinyunyuzia maji vizuri ili ngombe apate kuwa na afya njema wakati mwingine akiwa mgonjwa apate ameoshwa.

Wakulima wawili wako hapa, mmojaanaendelea kumwaga maziwa ndani ya pakiti mwingine ameshikilia Kwa ajili ya kupata pesa Ile ziweze kuwasaidia na kujikinga Kwa maisha yao.

Wakulima wawili ambao ni wanaume wamesimama pamoja na pikipiki yao ikiwa imefungwa jerikani ambazo zinapeleka maziwa mahali watu wanauza ili waweze wakapata pesa.

Wakulima wameleta maziwa yao ili wapate pato na kusafirishwa na gari kubwa linalowasaidia kufika kwa urahisi.

Ng'ombe huyu, anapendeza vizuri sana. Ako kwenye zizi lake, ambao amesimama tisti, akiendelea kuangalia kando, kuona ya kwamba mashine hii inafanya nini. Anaweza kukamuliwa kwa njia ya kutumia mashine ,ili waweze kusaidiwa na maziwa.